Huu ni mfumo wa kilimo cha haidroponiki ambapo mimea imepandwa kwenye ndoo zenye maji. Mizizi mirefu inaonekana ikining'inia ndani ya maji.

Katika bustani ya kisasa, kuna mifumo ya haidroponiki iliyojengwa kwa mabomba ya PVC. Mimea midogo inaota katika mashimo.

Buastani wima imejaa mimea ya kijani ikiwezekana mboga au mimea ya bustani, mimea inakua katika tabaka nyingi za mifuko au vyombo vilivyopangwa wima kuonesha mfumo wa kilimo cha haidroponiki.

Shamba ndogo la mimea linaonekana likitumia mfumo wa kilimo cha haidroponiki .Mimea imepandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Pengine kuna nyanya, saladi na mimea mingine ya majani ikionyesha uvunaji endelevu.

Majani mabichi yanakua kwenye mabomba meupe ikionyesha mfumo wa kilimo cha haidroponiki, mboga hizi zimepandwa bila kutumia udongo.

Shamba kubwa linaonyesha mimea ya saladi inayoota kwenye mabomba meupe. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo cha haedroponiki unaoonyesha njia bunifu za kuzalisha mazao bila udongo.

Katika bustani ya kisasa mimea ya kijani kibichi inakuwa kwenye mabomba yaliyopangwa vizuri. Njia ndogo inatenganisha safu mbili za mimea ikionyesha mbinu ya kilimo cha hydroponic

Watu wanatumia mfumo wa kisasa wa hydroponics kukuza mazao. Mimea inakua vizuri ndani ya mabomba maalum ikiashiria njia bunifu ya kilimo.

Mimea midogo inakua ndani ya pipa la haidroponiki. Majani ya kijani kibichi yanaonekana yakionyesha ukuaji mzuri wa mimea.

Uso mkubwa wa mbao una matundu mengi meusi ukiwa umesimama wima. Taa ndefu nyeupe zimewekwa kando yake na kifaa cha kuhifadhi maji kinaonekana chini.

Kuta ya mbao ina mimea mingi iliyopandwa kwenye mabomba meupe na vyombo vya mraba. Pengine ni mfumo wa kilimo cha hydroponic au bustani ya wima.

Mimea ya saladi yanastawi vizuri katika mfumo wa hydroponic , yakipandwa kwenye mabomba meupe yenye matundu. Kilimo hiki cha kisasa kinaokoa nafasi na maji.

Mfumo wa kisasa wa haedroponiki umewekwa wima ukikuza mimea midogo yenye majani mabichi. Mfumo huu unaokoa nafasi na unafaa kwa wakulima wa mijini.

Mazao ya kijani kibichi yanakua ndani ya chafu. Yamepandwa kwa mfumo wa hydroponiki, yakitumia mabomba badala ya udongo. Mimea hii inaonekana yenye afya na tayari kwa mavuno.

Kontena la samawati linatumika kukuza mimea. Mimea midogo inakua vizuri kwenye vyungu vilivyowekwa kwenye kontena hiyo. Mfumo huu ni wa kilimo bila udongo unaotegemea maji wenye virutubisho. Mimea hii inaonekana yenye afya na inastawi vizuri.

Mboga ya saladi ya kijani na nyekundu vimepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa viwango viwili, mfumo wa kilimo cha hydroponiki unaonekana wazi ukionyesha uzalishaji wa mazao bila udongo, mimea ina stawi vizuri ikionyesha afya na ukuaji mzuri.

Mbegu za mimea zimepandwa kwenye viungu vidogo vya kupangwa kwenye mabomba ,kuashiria mfumo wa kilimo cha hydroponics . Kijiko na chupa cha maji viko karibu vikiashiria utunzaji wa mimea.

Majani mabichi ya saladi yamepandwa kwenye mabomba meupe yaliyopangwa kwa viwango kadhaa. Mfumo wa haidroponiki unaonekana wazi ukionyesha kilimo cha kisasa.

Mimea midogo ya kijani yamepandwa ndani ya chombo ya plasiti cha samwati kilichojaa Algae pamoja na bomba la PVC linalosimama katikati. Mandhari inaonyesha jaribio la bustani ya majini.

Kitalu kirefu chenye paa jeupe limezungukwa na miti michanga. Milima inaonekana nyuma chini ya anga lenye mawingu.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi imepandwa kwa mistari mirefu. Mbingu ina mawingu meupe na jua kali linawaka.

Matunda ya mananasi, yamepandwa shambani, yakiwa tayari kuvunwa, miche mirefu ya kijani imepangilia safu ndefu, ikionyesha kilimo cha kibiashara, cha mananasi.

Nyanya zimepangwa kwenye trei za kijani kibichi, zikisafirishwa kwenye mikanda ya kusafirisha ndani ya kiwanda. Nyanya nyingi huonyesha mchakato wa uzalishaji.

Shamba la kisasa la kilimo cha kisasa linaonekana likiwa limejaa mimea iliyopangwa kwa safu. Mimea imepangwa vizuri na inaonekana kukua vizuri.

Mimea changa inakua vizuri ndani ya chafu, ikionyesha huduma nzuri. Mabomba ya umwagiliaji inaonekana chini yakisisitiza kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa la kuku lina kuku wengi sana. Kuku hao wengi wana rangi ya kahawia wakiwa chini wanakula, na wengine wamesimama kwenye viota vyao.

Shamba kubwa la migomba linaonekana wazi. Migomba kadhaa imebeba ndizi mbichi zikiwa bado zimetundikwa kwenye miti. Majani makubwa yanatanda juu.

Wakulima wanawake wawili wanachuma majani ya chai, kwenye shamba kubwa, huku mmoja akiwa na kikapu kilichojaa. Mandhari ya miti mingine inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya kilimo.

Tractor ya kisasa inalima shamba kubwa, ikihakikisha udongo unakuwa tayari, kwa upandaji. Mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo, huku mbingu, ikiwa wazi.

Shamba la nyanya chache, zilizopandwa kwa ustadi zinaning'inia kwa miti. Baadhi zimeiva na kuwa nyekundu huku zingine zikiwa bado mbichi. Mfumo wa kilimo unaonekana kuwa wa kisasa, ukitumia fremu za kusaidia mimea.

Tractor ya kijani inafanya kazi shambani ikinyunyuzia mazao iliyopandwa kwa mistari mirefu. Mimea midogo inaonekana ikichupuka vizuri ikionyesha afya na ukuwaji mzuri.

Kundi kubwa la vifaranga wenye manyoya ya njano wanatembea sakafuni ndani ya banda. Mistari mirefu wa viganda viekundu unatumikwa kuwalisha maji.

Shamba kubwa la kabichi kimeonekana kikiwa na mazao yaliyokua vizuri. Majani mapana yaliyopakana na udongo yanaashiria afya njema ya mmea huu.

Wanaume wawili wanakagua mimea inayostawi ndani ya chafu kubwa, majani ya kijani kibichi yamepangwa kwa safu nadhifu moja anaelekeza kwa mkono wake akionyesha kitu.

Shamba kubwa lenye mimea ya kijani kibichi linaonekana likinyunyiziwa maji na mfumo wa umwagiliaji. Maji yanarushwa angani yakitua polepole kwenye mazao.

Njia ndefu imechimbwa katikati ya shamba ikiwa na mabomba meupe yaliyolazwa ndani. Mabomba haya yanaweza kuwa ya umwagiliaji yakionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo nchini.

Mashamba mapana yamepandwa miche michanga ikionyesha mwanzo wa msimu wa kilimo. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umeendesha sambamba na mimea ukihakikisha upatikanaji wa maji.

Katika shamba lenye udongo mweusi. Mimea michanga imepandwa kwenye mistari mirefu. Mabomba ya umwangiliaji yanaonekana yakiendesha katikati ya kila safu.

Shamba la mimea michanga linaonekana, likiwa na safu ndefu za mimea iliyopandwa na bomba nyeusi za umwagiliaji zikipita katikati. Udongo unaonekana kuwa huru.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone unasambaza kwa mistari sambamba kwenye shamba lenye mazao ya kijani, mabomba na vali vinavibiti mtiririko wa maji.

Mmea mchanga ikiwa imepandwa kwenye udongo, inanawirishwa na mfumo wa matone ya maji. Matone yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye mirija midogo.

Mimea midogo imeoteshwa kwenye safu, ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba meusi ya maji yanaonekana yakipitisha maji yakionesha teknolojia ya kisasa ya kilimo nchini.

Mashamba yamepandwa miche michanga iliyopangwa vizuri. Mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiedesha maji hadi kwenye kila mche.

Mabomba ya umwagiliaji yana vuja maji kwenye shamba la mahindi lenye kustawi. Maji yanatiririka shambani karibu na barabara chafu.

Shamba kubwa lililolimwa lina mimea midogo ikiwa imepandwa kwa safu nadhifu. Udongo mwekundu unatawala mandhari huku mfumo wa umwagiliaji ukionekana chini.

Mimea ya majani mazito, yamepangwa kwa mistari ndani ya shamba lenye bomba la umwangiliaji. Sehemu nyingine ina karatasi nyeusi ardhini, kwa udhibiti wa magugu, na unyevunyevu.

Uoto wa kijani wenye maua ya njano umemea karibu na bomba la umuagiliaji wa plastiki . Udongo unaonekana kuwa na unyevu. Maandhari inaonyesha mbinu bora ya kilimo cha kisasa.

Shamba linanyweshwa na vipulizio vingi, vikionyesha kilimo cha kisasa. Maji yanaruka na kuenea juu ya udongo na mimea midogo. Hii inaashiria mbinu za umwagiliaji zinazotumika kukuza mazao.

Shamba kubwa la mimea ya kijani linamwangiliwa kwa kutumia, mfumo wa umwangiliaji wa matone. Bomba nyeupe ndefu, imelala ardhini, ikitoa maji, yanayofika hadi mizizi ya mimea.

Shamba limetayarishwa kwa kilimo, likiwa na mistari mirefu ya udongo, wenye maji. Maji yamejaa kwenye mifereji yakionyesha mfumo wa umwa giliaji. Miti na majengo yanaonekana kwa mbali, yakiashiria eneo la mashambani.

Shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu linaonyesha udongo mwekundu. Mifumo ya umwagiliaji imewekwa karibu na kila mmea. Hali ya mimea inaonyesha ukuaji mzuri kuashiria kilimo chenye tija.

Shamba kubwa la maharagwe linamwagiliwa maji kwa kutumia mfumo wa kisasa wa umwagiliaji. Maji yanatoka kwenye bomba jeupe lililowekwa kando kando yakihakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha.

Katika shamba la kijani, mimea imepandwa kwenye safu nadhifu ikionyesha umwagiliaji wa matone. Maji yanapita kwenye mifereji midogo. Udongo ni mweusi na wenye rutuba.

Bomba jeusi la umwagiliaji linatoa tone la maji karibu na mmea mchanga. Linaonyesha mfumo wa matone shambani. Udongo uliopasuka unaonekana wazi mbele, huku mimea mingine ikionenaka nyuma.